Jedwali linaonyesha viwango vya kubadilisha fedha dhamani ya kununua na kuuza sarafu mbalimbali kwa mfano USD inanunuliwa kwa shilingi mia moja thelathini na nane nukta sufuri kuna na inauzwa mia moja arubaini na nne nukta sufuri na kadhalika.

Maandishi ya Glory Forex Bureau yanaonekana ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe nyuma yake ikiwa ni nyekundu. Pia tunaona dirisha ambalo limefunguliwa lakini limepasuliwa. Chini yake tunaona pia maandishi yameandikwa western union na kando yake kuna triangles mingi, tatu.

Soko a kienyeji lenye bidhaa nyingi za chakula zikiwa na ndizi zinazoning'inia juu, nyanya, karoti, mahindi mabichi, viazi, maparachichi na pilipili hoho mezani. Wateja wachache wanaonekana wakifanya manunuzi kwenye kibanda chenye paa la mabati na nguzo za mbao. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za kuuza na kununua bidhaa.

Duka la viatu limetandaza viatu vya michezo na vya kawaida na vya mitindo kwenye rafu na sakafu. Ukuta wa zambarau una maandishi Darling na kaulimbiu Find your beautiful . Mtu aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi anapita karibu.

Maduka mawili moja ya Mazengo Cosmetics na duka la M-pesa mbele yao mkuna watu wameketi wakifanya biashara ya matunda kama ndizi na tikiti maji pembeni kuna bajaji na gari lililo pakiwa mazingira yanaonekana ya kawaida ya mjini.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inarangi ya manjano na kahawia, maandishi shilingi elfu moja, picha cha KICC na sanamu ya kihistoria ya rais wa kwanza Kenyatta pamoja na alama za usalama kama nyuzi na namba ya siri, pia ina nembo ya jumuia na ya taifa ya Kenya.

Mikono miwili inashikilia na kuhesabu noti za pesa, noti zina dhamani ya elfu moja na zinaonekana kuwa shillingi za Kenya. Mikono iko juu ya uso wa meza na kwa nyuma kuna kifaa kinachofanana na mashini ya malipo au kisomaji cha kadi. Mandhari inaonyesha shughuli za kifedha au utunzaji wa pesa.

Duka dogo la rangi ya samawati lina mlango wa chuma ulioandikwa Mpesa kwa maandishi makubwa ya kijani ndani kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, sakafu imeengenezwa na cabros .

Watu wawili wako juu ya pikipiki wamevalia helmet ya manjano, reflector na wote wamevalia mavazi nyeusi. Kando yao kuna nembo ya bima border. Chini yake kuna maandishi get your bodaboda insurance cover wherever you are. Pia hapo kuna maelezo zaidi na nambari ya simu ya kuweza kupiga ili kupata huduma zao.

Magari kadhaa yamebebwa na trela moja ya rangi nyekundu hapo juu kuna maandishi Car Hauler Trailer trela hii sehemu ya nyuma ni ya rangi ya bluu na magari ambayo yamebebwa yanaonekana kuwa ya rangi nyeusi.

Familia imekaa mezani wakifurahia kifungua kinywa. Kuna bakuli za nafaka, vikombe vya juisi ya machungwa na tabasamu kwenye nyuso zao. Ujumbe wa juu unasema protect your family today with CIC family medisure pamoja na nembo ya CIC group. Inaonyesha tangazo la bima ya afya na familia.

Viazi vitamu, vya sambarau ,vimeekwa kwenye kikapu cha kuanzia mihogo, na migambi iko kwenye vikapu zingine, na pembeni kushoto, kuna mfuko mweupe, mwenye mboga za majani. Ndoo nyeupe, zina viazi vya kawaida. Ndoo mbili ,nyekundu, moja iko na viazi vya kawaida na nyingine haina. Ndoo ya manjano, haina chochote.

Gari jekundu aina ya Nissan Juke limeegeshwa mbele ya jengo lenye bango kubwa la matangazo ya pombe Jack Lives Here ya Jack Daniels. Pembeni kuna magari mengine aina tofauti na jengo lina nembo aceprestigeautos.co.ke pamoja na maneno Tracking Sales na Imports .

Mwanamke aliyevaa mavazi ya michezo ya kijani anakaa chini akionekana kuumia mguu huku maandishi yakitangaza bima ya ajali binafsi. Nembo ya Shimini Insurance iko chini pamoja na nambari ya simu na tovuti; ikisisitiza ujumbe wa Safety our Priority na kauli mbiu We do It Alot Better .

Mkono wa mtu unahesabu noti na sarafu za Kenya juu ya meza kuna rundo la noti za shilingi mia mbili na shilingi hamsini na sarafu zilizopangwa kwa minara midogo hali inaashiria shughuli ya kifedha kama biashara ndogo mauzo au mahesabu ya mapato na zingine niya kawaida na yanaonyesha kazi ya kila siku ya kushugulikia pesa taslimu.

Mmama mmoja, ambaye amevalia koti, imeandikwa daima. Anaonekana kupanga sehemu moja pale. Ambapo kumeekwa, chupa miingi sana, za delamea ya yoghurt ,na nyuma yake, kuna mmama mwingine anatazama ile vitu ambavyo, bidhaa ambazo zimepangwa pale.

Tangazo la bima ya afya linaonyesha ushirikiano, kati ya Anziano Insurance Agency na Jubilee Insurance, inatangaza huduma za kava bora inayolenga wagonjwa, wa kulazwa pekee kwa garama nafuu, va, faida zilizoorodheshwa ni ukaguzi wa afya, ada ya daktari, dawa huduma za kitaalamu, uzazi na upaswaji wa siku moja.

Kijikaratasi cha house insurance kinaonyesha nyumba yenye baraza na mimea ya kijani inaonekana kule nyuma mtu aliyevaa suti na kusimama ambaye anaitwa Ryan C. Smith. Maandishi yanaeleza huduma ya bima za nyumba kwa miaka ishirini kwa malipo ya mara moja ikijumuisha ukarabati wa nje na ndani, kandarasi na ujenzi wa nyumba mpya.

Trera ya rangi ya orange inaonekana kubeba magari kadhaa ,sehemu ya juu na sehemu ya chini kuna gari jeusi kuna gari ya manjano kuna gari matatu ya grey na kuna gari lingine jeusi pale nyuma likifuata gari jeupe ,jekundu nyeupe pia iko pale hafu mbele kuna gari ya grey iliyowekelewa juu.

Tangazo linaonyesha bima ya pikipiki kutoka Anziano Insurance Agency . Kulia kuna picha ya pikipiki nyeusi na kushoto cheti ya bima chenye taarifa kama namba ya usajili, aina ya pikipiki na tarehe ya mwisho ya bima. Juu kuna maandishi makubwa Motorbike Insurance na nembo ya kampuni. Chini kuna bei mbili; mwaka mzima ni elfu nne, miezi mitano miezi sita elfu sita mia tano.

Tangazo linaeleza huduma ya Pesapal ni ya kukubali malipo kwa M-Pesa, Visa na Mastercard kwa njia moja rahisi. Inaonyesha mashine ya malipo ya simu ukitumia App ya Pesapal. Faida kuu zinaorodheshwa: ni rahisi kwa kukusanya malipo, kutoa risiti papo hapo na kusimamia makusanyo yote kwa kifaa kimoja.

Duka la viatu lililopangwa vizuri, kuna viatu vya ainatofauti tofauti. Kuna rangi ya bluu, rangi nyeupe, rangi ya nyekundu kuna pia nyeusi , rangi ya majnjano na pia rangi ya kijivu.

Eneo la soko la wazi lina maduka madogo ikiwemo 'Mwende Salon' lenye bango na nambari ya simu. Watu wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi tofauti kama pinki, bluu na rangi ya waridi. Karibu na maduka kuna nguo zilizoning'inizwa na vyombo ardhini,

Gari la kifahari la Infinity QX80, rangi leusi limeonyeshwa ndani ya jumba la maonyesho lenye mwangaza mzuri na mpangilio safi. Lipo katikati likionyesha muundo wake maridadi, taa za kuvutia na grill kubwa ya mbele.

Magari yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho ambalo chini yake ni kabros . Rangi ya magari mengi ni meupe na ya kupendeza na nyuma kuna majengo marefu ya kifahari na mimea michache.

Noti za pesa za Kenya zimeonyeshwa juu ya uso wa meza. Kuna noti za mia mbili ambazo zimefunganishwa pamoja na noti za mia tano mbili zikiwa zimefunganishwa pamoja, zikiwa zimechanganyika na zile zingine za elfu moja na kusambaa bila mpangilio maalum. Kila aina ya noti inaonekana mara nyingi inayoonyesha tofauti wa thamani wa hizo fedha.

New Blog Alert ya Mayfair Insurance inaonekana. Kando yake kuna skrini ya kompyuta yenye maandishi Comprehensive Guide to Choosing the Right Insurance Policy in Kenya . Kuna bendera za mataifa ya Afrika Mashariki pale chini na pia jinsi ya kuweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu, mtandao na wavuti.

Utamu wa kufuga kuku ni kupata mayai. Na utamu wa kupata mayai ni kupata hela, Eeh! nani hapendi pesa? Mayai yanapatikana hapa, kwa bei nafuu, iwe ni ya gradi ,iwe ni mayai ya kienyeji, utayapata hapa. Kwa sababu mayai yana faida tofauti tofauti, kama vile kupata protini. Fika pale, fika kwenye duka upate mayai yako.

Soko ya matunda, iko na maembe, iko na machungwa, iko na ndizi zenye zimeiva na zingine hazijaiva. Watu kule kando, wanaonekana wakinunua, kuchagua. Pia, kuna wamama ambao wanauza bidhaa hivi.

Duka la kuuza nguo za aina tofauti, tofauti. Kuna zingine ambazo zimewekwa kwa hanger , zingine zimekunjwa vizuri zikawekwa kwa shelf . Rangi ni tofauti; kuna rangi ya manjano, rangi ya samawati, rangi ya kijani kibichi pia vitenge vipo pale vikiwa vimepangwa vizuri.

Mama , baba na mtoto wanaonekana wakiwa na tabasamu. Kando yake kuna maandishi yameandikwa health insurance . Chini yake kumeandikwa we guide you step by step kwa rangi nyeupe na pia tunaona rangi nyekundu inaonekana kuzunguka ,picha moja imeandikwa Insurance Policy chini yake kuna nembo ya imana na jinsi ya kuweza kuwasiliana nao.

Posta ya insurance ya Jubilee iliyo nyekundu ina maandishi coverbora medical cover for your inpatient needs for as low as elfu sita mia mbili kwa mwaka . Faida yake ni mataernity cover na last expense benefit . Kuna jinsi ya kuweza kulipa nambari zao ziko hapo na pia mtandao wao.

Duka moja ambalo limepakwa rangi ya kijani lenye maandishi mpesa. kando yake maandishi yameandikwa kwa rangi nyeusi no poster . Hapo chini kunaonekana kuna besheni mbili. Ndani ya duka kunaonekana gunia ambazo zinaning'inia na bidhaa ziko ndani ya shelf .